Wananchi wamekuja kununua maji kwa matumizi yao mbalimbali. Hii inaonekana unapoona foleni ndefu ya vibuyu vya maji katika eneo hili lenye mifereji ya maji. Kwa hivo ni eneo la kununua maji kwa bei nafuu ambapo mtu analipa pesa kisha anakubaliwa kuchota maji hapo.

Shughuli za matibabu zinaendelea hapa. Tunaeza kuona daktari akiingiza dawa kwenye mfereji wa sindano, ili aweze kumdunga mgonjwa aliyekuja kumuona sindano hiyo, ndio aweze kupona.

Huyu ni daktari ama mhudumu wa afya na inaonekana kwa jinsi ambavyo amevaa barakoa halafu amevalia shati iliyo na nembo ya serikali na wizara ya afya na kisha amebeba sindano anayoiwekea dawa ili kuhudumia mgonjwa.

Haya ni madawa yanayotumiwa kuongeza nguvu za kiume, kama ilivyoandikwa kwenye chupa hizo. Kuna dawa aina mingi, kuna zingine za kukunywa, ama za mikorogo na kuna zingine za kupakwa kwenye mwili.

Daktari anaonekana kwendeleza shughuli za chanjo na unaeza ona mtoto amebebwa na mzazi analia akidungwa sindano na daktari, ambaye amevalia magwanda yenye rangi ya nyeupe.

Shughuli za matibabu zinaendelea hapa haswa matibabu ya meno maanake tunaona hawa ni daktari wa meno kwa vile wamevaa barakoa na glavu ,kisha mgonjwa wao amekaa katika kiti maalum inayotumiwa na madaktari wa meno ,na amefungua mdomo wake ili waweze kuyaangalia meno yake.

Haya ni matukio ya mafuriko yanayotokea wakati mvua inanyesha kwa wingi sana hadi maji yanajaa kwenye barabara. Unavyoona hapa watu hawa inabidi wabebe viatu vyao kwenye mikono kisha watembee kwenye maji hayo ili waweze kufika wanapotaka kuenda.

Wakati mwingine mtoto anaweza kuzaliwa wakati muda wake wa kuzaliwa haujafika bado. Huyu mtoto atakuwa amezaliwa miezi michache kabla ya mwezi wa tisa na utapata anadhohofika na hana nguvu kama watoto wengine, sasa inabidi awekwe kwenye kiangulio kilicho hapa ili aweze kukua.

Wakati wa ukame maeneo mingi sana hukumbwa na tatizo la kukosa maji haswa maeneo yaliyoko kwenye jangwa, wenyeji hukua na tatizo kubwa sana la kukosa maji mpaka inabidi waende kuchimba ukingo wa mto ili waweze kupata maji yaliyoko huko ndani.